Mwanaume ambaye amevalia sweta nyekundu akiwa kwenye mtumbwi uliojaa magodoro, mifugo pamoja na vifaa vingine vya nyumbani. Na anaonekana akihama kwa kuvuka maji yaliyovurika, ishara kwamba eneo hilo linaathirika na maji ya mafuriko.

Kuna chupa ndogo ya dawa ya sindano yenye maandiko yanayoonyesha chanjo ya MMR, pamoja na sindano kando yake. Ni chanjo ambayo hutolewa kwa mililtre ya sufuri nukta tano, ili kuzuia magonjwa kama vile surua, matumwitumbwi pamoja na rubella.

Ni mgonjwa ambaye amelazwa hospitalini na amevaa mavazi ya kawaida ameumia kwenye kichwa na amefungwa bendeji na pia kwa mkono amefungwa bendeji chumba chenyewe kiko na rangi ya manjano kwa upande wa juu na upande wa chini ni rangi ya buluu.

Mtaalam wa ng'ombe akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga akichukua sampuli kutoka puani pa ng'ombe. Mtu mwengine anaye vaa glavu za buluu anashikilia kamba ili kumtuliza ng'ombe. Hii inaashiria zoezi la uchunguzi wa ugonjwa wa wanyama, labda homa ya ng'ombe au ugonjwa mwengine unaoweza kuambukizwa.

Wawili wananawa mikono wkaitumia maji ambayo yako kwenye ndoo nyekundu yenye imewekwa kwenye stendi na nyuma yake kuna jengo kubwa ambalo linaonekana kama ni shule na hii inaashiria kufanya usafi kabla ya kuingia shuleni.

Ni zoezi ya utoaji wa chanjo ambapo mhudumu wa afya anampa mtu sindano kwenye mkono wa kushoto wote wamevalia barakoa kw aajili ya kuzuia maambukizi ya covid 19 nyuma kuna bango lenye maelekezo ya kujikinga na covid 19 kama vile kuvalia barakoa, kunawa mikono na kudumisha umbali wa jamii.

Kuna muhudumu wa afya aliyevaa sare za kijani, glovu na stetoscopy shingoni akisimamia mwili uliolazwa kwenye kitanda na kufunikwa na shuka jeupe lenye nembo ya st john's ambulance . Pembeni kuna vifaa vya matibabu kwa minajili ya kutoa huduma inayohitajika.

Kuna mgonjwa ambaye amevalia nguo za kijani na madaktari wawili wanawake ambao wamevaa sare nyeupe pamoja na barakoa na wamemfungua mgonjwa mdomo, ishara kwamba wanamng'oa jino ambalo limekuwa likimsumbua.

Tangazo hili linahusu, Maasai Herbal Clinic. Kituo cha tiba asilia . Inaonyesha bidhaa mbali mbali za miti shamba kama vile mbegu za tikiti maji na mimea migine ya tiba. Lengo la tangazo ni kuwavutia wateja kwa kutumia kauli mbiwi ya pata tiba kwa kuzaa asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania.

Mama ambaye amejifungua akiwa wa dini amevalia nguo ya waridi na anaonekana akimnyonyesha mtoto na hii wodi kuna imepakwa rangi ya buluu na kuna neti nyeupe.

Kuna mtu aliyevalia mavazi maalum ya kujikinga, glavu nzito za mikono zenye rangi ya kijani na barakoa ya gesi. Akinyunyizia dawa kwenye eneo la jikoni. Ni shughuli ya unyinyizaji wa dawa za kuua wadudu au kuua vijidudu ili kudhibithi vimelea, wadudu au kuzuia kuenea kwa magonjwa.

Hili ni kasha la chanjo ya Tresivac PFS ambayo ni chanjo ya kuzuia magonjwa ya Surua, Matumbwitumbwi pamoja na Rubela almaarufu kama MMR. Ni chanjo ambayo hupewa au kupewa kwa mililita sufuri nukta tano kwa dozi moja.